Tukio ya mashindano ya mchezo kwa watu walemavu hususan riadha kwa watu vipofu. Kuna mwanariadha aliyefunga kitambaa nyeusi kwa macho na kuvaa jezi yenye mahandishi Kimani na jina Kenya kuashiria yeye ni mchezaji kutoka Kenya. Kando yake kuna mwongoza njia aliyevaa jezi yenye mahandishi Aid kuashiria yeye humsaidia kipofu kumwelekeza katika mashindano hayo.

Ukurasa wa karatasi ya mtihani I una mwanafunzi katika shule ya msingi kwenye somo la kikristo inayojulikaka kama CRE kwa lugha ya kimombo. Mwanafunzi ameandika majibu yake kwenye karatasi na mwalimu amekagua kazi hiyo kwa kuweka alama ya sahihi yani tick kwa jibu sahihi na makasi kwa jibu la kosa.

Ukurasa wa kitabu cha somo la kiswahili watoto wa darasa la chini katika shule ya msingi. Kitabu hiki kinaonekana kufundisha watoto kuhusu aina mbalimbali vya vyombo vya usafiri kama garimoshi, baiskeli na lori na matumizi yake katika jamii.

Bango la uhamasishaji kuhusu umuhimu wa maji na uhifadhi wake, lenye kichwa kikuu Maji ni uhai, kila tone ni muhimu, tafadhali ihifadhi. Maudhui ya bango hili ni chanzo cha maji yani sources of water kama mito, maziwa, mvua, matumizi ya maji na matatizo yanayohusiana na matumizi mabaya ya maji.

Ubao wa darasa ulioandikwa tarehe ishirini na nne Februari mwaka elfu mbili ishirini na tano, Jumatatu. Kuna swali la somo la dini linalouliza, Samweli alimjibu vipi Mungu alipomuita? Swali hili linahusu hadithi ya Bibilia kutoka Samweli ambapo Samweli alimjibu Mungu akisema, "Sema Bwana kwa maana mtumishi wako anasikia."

Chumba cha masomo kinachoweza kuwa darasa la shule. Kuna madawati na viti vilivyopangwa kwa muundo mzuri wa kusoma. Upande wa kulia kuna ubao mweupe na kompyuta zilizopangwa kwa muundo mzuri. Nyuma ya darasa kuna dirisha iliyofungwa na pazia.

Darasa la shule ya msingi au sekondari. Kuna madawati ya wanafunzi yaliyopangwa kwa mstari na viti vya mbao na chuma. Ukutani kuna michoro au maneno ya elimu na kwenye madirisha kuna pazia. Meza ya mwalimu imejaa vitabu na karatasi nyingi na nyaraka au makaratasi ya mitihani yamejaa juu ya madawati mengine.

Bango la maadili na kanuni za tabia za shule. Bango hili linatoa miongozo muhimu yanayosisitiza nidhamu, umoja na heshima katika shule. Hii ni njia ya kuhamasisha wanafunzi kuwa na tabia njema na kujifunza kuwa makini.

Mlango wa chumba cha maabara katika shule au taasisi ya elimu ambapo somo la kemia na biolojia hufundishwa kwa vitendo. Hii ni kawaida katika shule nyingi hasa zile zenye rasilimali chache ambapo maabara moja inaweza kutumika katika masomo mbalimbali ya sayansi. Kwenye mlango kuna stika ndogo yenye ujumbe wa kiafya inayosisitiza umuhimu wa kuvaa barakoa.

Haya ni maelezo ya tukio la taa kumi na moja ambapo wanariadha vipofu hupewa muongozo na mtu ambaye hukimbia karibu nao kwa mwelekezo wa sauti. Mwanariadha Samuel Mushai akiwa na mwongozo wake Jean Kipchumba upande wa kushoto, kwenye uwanja wa kukimbia. Wanaume hawa wawili wamevaa mavazi ya michezo inayowezekana kuwa wanakimbia kwa mazoezi au katika mashindano.

Shule ya msingi ya watoto wadogo walio darasa la chini. Kuna mlango mwekundu na madirisha mengi ambayo inaweza kuwa darasa moja. Ukutani kuna michoro ya wanyama kama vile tembo, nyani na twiga. Mazingira ni safi na yenye nyasi yaliyopandwa vizuri.

Kuna taarifa za siku za wiki katika lugha ya Kingereza. Zimewekwa kwa ukuta wa darasa au chumba cha kujifunzia. Taarifa hizi hupatikana darasani la wanafunzi katika shule ya chekechea ilikuwasaidia wanafunzi wanasahao kwa haraka kujifunza siku za wiki.

Shule ya watoto iliyo na mchoro unaoashiria safina ya Nuhu. Hadithi hii inahusishwa na wanyama mbali mbali waliokuwa wakiishi ndani ya safina. Hii ni njia ya kuelimisha watoto kuhusu hadi hiyo au kuwafurahisha kwa maonyesho haya.

Ghorofa moja kubwa ambalo linaonekana kuwa na milango na madirisha mengi. Majengo kama haya mara nyingi hupatikana katika sehemu ya shule au katika taasisi ya elimu, na hutumika kama madarasa. Mbele ya ghorofa kuna uwanja wazi uliojaa nyasi safi.

Mazingira ya kazi za ofisi. Kuna kompyuta iliyopangwa juu ya meza. Kompyuta kazini hutumika kuhifadhi kumbukumbu za taarifa za biashara kama risiti na malipo mengineo. Teknolojia hii ni muhimu kwa kuhakikisha urahisi wa kazi inayofanywa ofisini kila siku.

Jengo la ghorofa mbili lililojengwa kwa mawe ,kuna vyumba vingi katika ghorofa hili vilivyo na milango nyekundu na madirisha, jengo hili linaweza kua linatumika kama darasa la wanafunzi shuleni ,isitoshe Kuna ngazi zilizotengenezwa kwa sege na chuma ,na maua ya waridi mbele ya jengo yanayoongeza mfuto katika mazingira hayo .

Kikundi cha wanamichezo walemavu wakishiriki katika mazoezi ya ndondi. Wanamichezo hawa wameketi kwenye viti vya magurudumu na wamevaa mavazi rasmi ya michezo wa ndondi kama glovu na helmet . Hii ni mfano bora wa ujumuishaji wa watu walemavu katika sekta ya michezo. Pia inaweza kuwa njia za kampeni za kuhamasisha ufadhili wa michezo ya ndondi kwa watu wenye ulemavu wa miguu.

Wanariadha wa Kenya wanawakilisha nchi katika hafla ya ufunguzi wa mashindano ya kimataifa ya michezo kwa watu wenye ulemavu. Kuna wanariadha wengi kwenye viti vya magurudumu waliovaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi nyekundu. Mwanariadha mmoja amebeba bendera ya Kenya. Nyuma yao kuna uwanja mkubwa wenye watazamaji wengi na bendera za kimataifa mbalimbali kuashiria kuwa huu ni mashindano ya kimataifa.

Kuna faili za rangi tofauti tofauti na jadala yamepangwa juu ya kabati au meza ofisini. Hii ni hali ya kawaida katika mazingira ya kazi ambapo nyaraka huifadhiwa kwa mpangiio fulani ili kurahisisha upatikanaji wake. Hii ni sehemu ya ofisi ambapo nyaraka na kumbukumbu huifadhiwa kwa matumizi ya baadaye.

Sehemu ya kujifunza kutumia kompiuta inayoweza kuwa chumba cha masomo ya kompiuta ambapo wanafunzi hujifunza kutumia kompiuta shuleni au maktaba ya shule ambapo wanafunzi hufanya utafiti wa somo lolote kwa kutumia kompiuta. Kuna kompiuta mbili juu ya meza na vitabu tofauti tofauti kama Methode De Francais inayotumika katika somo la Fransia.

Jengo moja refu lenye mlango na madirisha mengi. Jengo hili linaweza kuwa darasa katika shule. Kwenye ukuta kuna mchoro na maandishi ya kielimu, huu ni mojawapo wa njia ya kutoa elimu kwa wanafunzi hata wakiwa nje ya darasa. Mbele ya jengo kuna uwanja mkubwa wa nyasi na udongo unaoweza kuwa unatumika kwa michezo shuleni.

Alama ya mwelekeo iliyo katika sehemu ya shule, alama hii inaonyesha mwendo wa kushoto na maandishi high school juu na office chini, kueleza kuwa nembo ya kushoto ndio njia ya kuelekea ofisi katika chuo kikuu.

Darasa la shule limejaa meza na viti, vilivyopangwa kwa mpangilio wa kawaida wa darasa. Darasa lina madirisha makubwa yanayoleta mwangaza wa kutosha kwenye darasa. Mazingira ni masafi na nzuri kwa kufunza watoto katika shule.

Watu wawili wamepanda baiskeli kwa pamoja. Watu hawa wamevaa vifaa vya usalama kama kofia na glove .Inawezekana watu hawa wanashiriki kwenye mashindano ya baiskeli kwa pamoja.

Mlango mwekundu wa darasa la kwanza iliyoandikwa Grade 1C.Kuna karatasi iliyoandikwa Tr Agnes welcome , ujumbe ambao unamaanisha kwamba darasa hili ni la mwalimu Agnes, ambalo anakaribisha kila mtu kwa darasa lake.

Kitabu cha lugha ya kifaransa kwa wanafunzi wa darasa la nne. Kitabu hiki kinaitwa Longhorn Methode de Francais kumaanisha njia ya kujifunza Kifaransa. Kitabu hiki kimechapishwa na wachapishaji maarufu wa vitabu vya elimu Afrika mashariki wanaojulikana kama Longhorn publishers .

Mtu mwenye ulemavu wa viungo ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya jengo kubwa linaloweza kuwa maktaba au taasisi ya elimu, mtu huyu amebeba vitabu vitatu kwenye mkono mmoja kuashiria kuwa anaweza kuwa mwanafunzi au mtu anayejihusisha na shughuli za elimu

Kongamano la Kenya Institute of Education, kwa kifupi KISE, ambalo limeonekana kuangazia elimu maalum kwa watoto wenye ulemavu. Maada kuu katika kongomano hili ni jinsi ya kuwezesha na kuwahusisha watoto wenye ulemavu ili kufikia uwezo wao kamili. Kuna mzee aliyevaa suti rasmi na tai kwenye jukwaa, anaonekana kuzungumza kuhusu mada hii.